Bembea za watoto kwa ajili ya kuburudisha watoto na kuwakuza katika afya ya kimichezo, ili kuwasaidia kuishi pamoja na kucheza kwa furaha.

Wadada wakiwa katikati Chumba chao cha hosteli Wakiwa na nguo zao na sehemu za kulalia Pamoja na marafiki zao Wakikaa katika wazingira ya chuo husika.